Mandhari safi na ya kupendeza yanavutia macho na kuburudisha nafsi. Kuta nyeusi zilizo na taa zinazomulika zinang'aa. Kando mna bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu, na kijanikibichi. Juu yake kuna maputo yaliyopuliziwa hewa.

Daftari ilio na mandishi na michoro ya vibonzo inavutia macho. Kando, kuna mkono mweusi ulio shikilia, hiki ni kitabu cha wanafunzi, ili kuwaelimisha ili wapite mtiani, ndiposa wawe watu wa maana maishani.

Nguzo kubwa ya hadhurungi ina pango yenye maandishi meuusi. Kando yake mna mandhari safi na ya kupendeza yanayovutia macho na kusisimua nafsi yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi kudhihirisha mandhari ya njiani.

Mandhari safi na ya kupendeza yanavutia macho, kuburudisha nafsi. Hapa ni kwenye shule ya upili ya wasichana ambapo wamekuja kupata mafunzo, ilinkuweza kua watu maana maishani kama vile madaktari, walimu na wauguzi.

Ni kwenye uwanja wa kuchezea wa watoto, kuna vifaa vya kubembea na pia vingine vya kujiburudisha na kusudia ni msimu wa kiangazi kwa kuwa ardhi imekuwa ya rangi ya hudhurungi.

Ukurasa mweupe wenye maandishi meusi na picha mbalimbali unapendeza macho. Hili ni daftari na huweza kutumiwa na mwanafunzi ili kujielimisha ili aweze kupita mitihani yake ili aweze kuwa mtu maarufu kwenye maisha kama vile daktari.

Mandhari safi, ya kupendeza, yanavutia macho. Kando yake, mna viti vyeupe ambazo hutumiwa na watafiti ili kukalia. Mbele, kuna tarakilishi zinazotumiwa ili kuweza kufanyia utafiti.

Mandhari safi inayokupendeza yana burudisha macho. Chini yake mna mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Hili ni lijengo la kisasa la ghorofa mbili.

Mabango makubwa meupe yaliyo na maandishi meusi yanavutia macho. Haya ni mandhari ya shuleni na hayo hutumiwa ili kuonyesha njia ya kufika humo. Kando mna mimea mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Binadamu wa kiume aliyevalia suti ya rangi ya samawati, shati jeupe na tai, amesimama huku akiongea kwenye kipaza sauti kuashiria hadhira yake kuhusu umuhimu wa kupata chanjo ili kujikinga na magonjwa sugu hasa polio .

Ubao mweupe umechomekwa rula yenye rangi ya manjano. Haya ni maandhari ya darasani na hapa wanafunzi huja ilikufunzwa iliwaweze kuwa watu muhimu kwenye jamii kama vile madaktari, walimu na kadhalika.

Mandhari safi na ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi mna viti vyeupe na tarakilishi nyeusi juu ya meza. Hapa ni kwenye ofisi ambazo hutumiwa na uma ili kuweza kufanya utafiti.

Mandhari safi na ya kuvutia yanaburudisha macho na kusisimua nafsi. Mbele kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kando yake kuna mlingoti mweupe. Haya ni mandhari ya shuleni.

Binadamu wa kiume, aliyevalia shati ya manjano na kaptura nyeusi amekunja mikono na kusimama mbele ya jengo la kifahari. Hapa ni kwenye mandhari ya shuleni na nyumba hii ni mpya ambalo ni darasa linaloweza kutumiwa na wanafunzi ili kusoma.

Mandhari safi ya kupendeza na kuvutia macho na kusisimua nafsi. Kando kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi. Mbele kuna wachezaji waliovalia sare nyekundu. Na hao ni walemavu na ni michezo ya mpira ya walemavu.

Mlango mwekundu mna kibango cheupe chenye maandishi meusi. Haya ni maandhari ya shuleni ambapo wanamkaribisha mwalimu mgeni iliwaweze kuwafunza wanafunzi wao ili waweze kuwa watu maarufu kwenye maisha kama vile madaktari.

Bango kubwa lililo na michoro ya vibonzo linawahimiza watoto waendelee kusoma ili wawe watu maarufu maishani kama vile; walimu, madaktari, nahodha, marubani na watu wengine wakubwa wakubwa kwenye serikali ili waweze kujikimu kimaishani na kutimiza ndoto zao.

Mandhari ya kupendeza yanavutia macho na kuburudisha nafsi. Kando yake kuna mti mkubwa ulio na matawi ya kijani kibichi. Mbele kuna jengo la kisasa lenye nguzo yenye rangi ya samawati na kuta nyeupe. Hii ni shuleni.

Jengo lenye maandhari ya kuvutia na safi yanasisimua akili. Hii ni geti ya chuo likuu cha ufundi cha walimu. Kando yake kuna mmea mdogo aina ya mnazi kuashiria makaazi ya pwani.

Karatasi nyeupe yenye maandishi meusi na michoro, inavutia macho. Hii imekolezewa na wino wa rangi nyekundu. Huu ni mtihani ambao umetumiwa kuweza kumtathmini mwanafunzi uelewaji wake.